Hiki ni kiti cha magurudumu. Kiti hiki hutumiwa na watu wasio na uwezo wa kutembea. Kiti hiki hutumia umeme kwa minajili ya usafirishaji wa watu hao.

Hawa ni wauguzi. Wauguzi hawa wamevalia barakoa na nguo pia ya rangi ya njano. Mbele yao kukiwa na mgonjwa ambaye amevalia shati ya rangi ya samawati. Anadungwa sindano kwenye mkono upande wa juu.

Hawa ni wanafunzi. Wanafunzi hawa wamepanga mstari ulionyooka wakiwa wanaenda kupewa dawa ya chanjo na kuna mwanamke ambaye amesimama na amevalia barakoa na surupwenye nyeupe. Yeye ndiye daktari anayewapea chanjo hiyo.

Hawa ni watu wawili. Watu wawili hawa mmoja ni wa jinsia ya kike na mwingine wa jinsia ya kiume ambaye ni afisa wa afya. Amevalia koti la rangi ya samawati. Amekuja kumhamasisha mwanamke huyu kuhusu afya.

Hawa ni wauguzi. Wauguzi hawa wamevalia nguo ya rangi ya samawati na barakoa. Na katikati yao kuna mgonjwa ambaye amevalia shati nyeupe na barakoa pia, amekaa kwenye kiti cheupe na wanamdunga sindano kwenye mkono wake, upande wa juu.

Kuna zahanati nyeupe na kwa malngo wa zahanati kuna watu wawili wamevalia barakoa, nje kukiwa na viti na watu wengine wakiwa wamesimama.

Kuna mtu mmoja aliyevalia barakoa na kando yake kuna mama aliyebeba mtoto. Mtu huyu anamuelekeza jinsi ya kupatia mtoto huyu dawa na jinsi atakavyomtumia.

Hawa ni watu wamekaa na wapo kwenye mkutano mbele yao kukiwa na wakuu ambao wanahusika na maadhibisho ya siku ya madaktari tanzania.

Huu ni ukumbi na kwenye ukumbi huu kuna watu ambao wamekaa na wapo kwenye mkutano na mbele yao kukiwa na mmoja wao ambaye amesimama akiwa anawahutubia.

Ni ukumbi na kwenye ukumbi huu kuna watu ambao wamekaa kwenye viti vya rangi ya nyeusi na katikati kukiwa na meza. Wapo kwenye mkutano na mbele kukiwa na televisheni.

Hili ni darasa na kwenye darasa hili kuna wanafunzi ambao wamekaa kwenye viti vya rangi ya samawati na wamevalia shati nyeupe mbele yao kukiwa na mwalimu ambaye amesimama na nyuma yake kukiwa na ubao mweupe na juu yake kukiwa na taa kwa minajili ya mwangaza.

Hawa ni watu wapo kwenye ukumbi. Watu hawa wamekaa. Wamezingira meza na katikati yao kuna mtu mmoja aliye mbele naye anaongoza mkutano huu na juu ya meza zao kuna chupa za maji.

Huu ni ukumbi. Kwenye ukumbi huu kuna watu wengi ambao wamekaa na wamevalia shati ya rangi ya kijani kibichi. Wapo kwenye mkutano wanasikiza na wengine kuandika.

Hawa ni watu. Watu hawa wapo kwenye mkutano na wamekaa kwenye viti vya rangi ya kijani kibichi mbele yao kukiwa na meza yenye matandiko ya rangi ya nyekundu na mbele yao kukiwa na mtu mmoja ambaye amesimama akiwa anawaangalia na kuwaongelesha.

Huu ni ukumbi. Ukumbi huu una watu wengi ambao wamekaa na mbele yao kukiwa na meza zenye matandiko tofauti tofauti, na mbele yao kukiwa na mtu mmoja ambaye amevalia nguo nyeupe, na juu yake kukiwa na taa kwa minajili ya mwangaza.

Huu ni ukumbi, kwenye ukumbi huu kuna watu wamekaa wanafanya mkutano. Na mbele yao kuna mmoja ambaye anawaongelesha na kuwafunza. Na juu ya ukumbi huu kuna taa kwa minajili ya mwangaza.

Huu ni ukumbi, na kwenye ukumbi huu kuna watu wengi ambao wamekaa kwa mfumo wa mviringo, na katikati yao kukiwa na meza yenye matandiko meupe. Wapo kwenye mkutano, na mbele yao kuna televisheni ambayo wanatumia kufanya mkutano na kusomea pia.

Huu ni msitu. Msitu huu umewaka moto na nyasi inachomeka iliyo kwa msitu na kuna mtu ambaye anajaribu kuuzima kupitia kijani kibichi kwa kuupiga ili kuzima.

Hili ni shirika la msalaba mwekundu na shirika hili limeletea watu wa hapa misaada wa chakula kwa minajili ya kuathirika na janga la njaa na ukame.

Haya ni mafuriko. Mafuriko haya yamesababishwa na mvua nyingi na mvua hii kusababisha maji mengi na Kuna mtu ambaye ni wa shirika la msalaba mwekundu ambaye anaenda kuwaokoa waathiriwa.

Hili ni janga la njaa na shirika la msalaba mwekundu limekuja kuwasaidia wakaazi wa hapa kwa kuwaletea chakula na malazi.

Haya ni mafuriko yamesabishwa na mvua nyingi na kuna watu ambao wameathirika wanasaidiwa na shirika la msalaba mwekundu kuhama na kuenda makazi mengine wenye usalama saidi.

Hili ni shirika la msalaba mwekundu. Shirika hili limepanda kwenye dau na linaelekea kuakikisha ya kwamba wameokolea watu ambao wamezama kwenye bahari.

Haya ni mafuriko, mafuriko haya yamesababishwa na mvua nyingi ambapo mvua hii ilisababisha maji mengi kukusanyika na kufanya usafirishaji kuwa ngumu kwa sababu maji yameingia hadi barabarani.

Haya ni mafuriko, mafuriko haya yamesababishwa na maji mengi kutokana na mvua na barabarani kuna maji ambayo yamejaa na yanafanya vigumu magari kutembea.

Haya ni mafuriko. Mafuriko haya yameathiri watu tofauti tofauti. Kuna mtu aliyevalia nguo nyekundu na yenye msalaba kwa mgongo. Watu hawa huwa wasaidia watu walioathirika na majanga tofauti tofauti.

Haya ni mafuriko. Maji yamejaa kandokando ya nyumba za watu. Mtu amepanda juu ya paa ya nyumba na kuna mtu mwingine anatumia dau kwa minajili ya usafiri kwa sababu ya maji.

Hii ni mimea aina tofauti tofauti. Mimea hii imepandwa ndani ya chafu na chafu hii imezingirwa na ukuta. Mimea hii ni ya rangi ya kijani kibichi na kuna watu watatu ambao wanaipalilia.

Haya ni mafuriko. Mafuriko haya yamesababishwa na mvua nyingi na maji hayo kusababisha mmomonyoko wa udongo ambapo uliangusha miti na pia madaraja.

Huu ni msiti, msitu huu una miti mirefu mirefu ya rangi ya kijani kibichi na kando ya miti hii chini kuna mnyama ya aina ya swara amelala.

Hili ni shamba kubwa. Kwenye shamba hili kuna mimea tofauti tofauti. Mimea hii imepandwa kwa mfumo wa safu iliyonyooka na ni ya rangi ya kijani kibichi. Kuna mtu ambaye ananyunyizia mimea hii dawa kwa minajili ya utunzaji isije ikaharibiwa na wadudu.

Haya ni mafuriko. Mafuriko haya yamesababishwa na mvua nyingi na mvua hii kusababisha maji mengi ambayo yako mpaka kwenye barabara na kufanya vigumu magari kutembea.

Hii ni nyumba aina ya ghorofa. Nyumba hii imebomoka upande mmoja na kuangukia magari yalioko kando kando. Na kando ya nyumba hii, kuna ghorofa ingine iliyosimama.

Hapa ni sokoni, soko hili huwa na bidhaa tofauti tofauti. Bidhaa hizi huwa zingine zimepangwa ndani ya magunia tofauti tofauti ili kuyatofautisha bidhaa hizi.

Hapa ni hospitali na kwenye hospitali hii kuna madawa mengi ambayo ni ya kutibu magonjwa tofauti, tofauti. Madawa haya yako kwenye rafu, ambapo huwekwa kwa minajili ya kungoja wagonjwa walioandikiwa kuja kuchukua dawa hapa.

Hivi ni viti vya magurudumu. Viti hivi hutumiwa na watu wasio na uwezo wa kutembea na vimewekwa mahali hapa kwa minajili ya kuuzwa.

Hii ni hospitali na kuna mgonjwa mwenye amekaa kwenye kiti cha magurudumu na kando yake kukisimaama muuguzi na juu yake kukiwa na taa kwa minajili ya mwangaza.

Hapa ni hospitali. Kwenye hospitali hii, kuna watu ambao wamekaa mbele na wamelala kwenye vitanda vya wagonjwa, na kando yao kukiwa na wauguzi ambao wamevalia nguo za rangi ya samawati na barakoa pia na katikati yao, kukiwa na watu ambao wamesimama. Wamekuja kuona wagonjwa hawa.

Huyu ni mgonjwa. Mgonjwa huyu amekaa na ni wa jinsia ya kiume. Amevalia barakoa na kando yake kukiwa na muuguzi ambaye amevalia nguo ya rangi ya samawati na ameushika mkono wa mgonjwa huyu anamdunga sindano.

Huyu ni mgonjwa na amevalia nguo ya rangi ya samawati na amelala kwa kitanda cha wagonjwa na kando yake kuna muuguzi ambaye amevalia barakoa na shati nyeupe.

Hawa ni wanafunzi. Wanafunzi hawa wamevalia fulana ya rangi ya nyekundu na shati ya rangi ya samawati na mikononi mwao wameshikilia sodo ambazo wamepatiwa kwa minajili ya kujikidhi wakati wa hedhi.

Hawa ni wasichana. Wasichana hawa wamepewa zawadi ya sodo, kwa minajili ya kujikidhi na kujihifadhi wakati wa hedhi yao.

Huyu ni mgonjwa. Mgonjwa huyu amevalia barakoa na amevaa shati ya rangi nyeupe. Anadungwa sindano kwenye mkono wake upande wa juu na .

Huyu ni mtoto, mtoto huyu amevalia shati ya rangi ya njano yenye laini za rangi nyeusi. Ameshikiliwa kwa minajili ya kudungwa sindano ya chanjo.

Huyu ni mtoto. Mtoto huyu amevalia shati ya rangi ya njano na yenye laini ya nyeusi na ameshikiliwa upande wa kichwa na mtu mwenye amevaa glavu na kando yake pia kuna mtu ambaye anamdunga chanjo.

Hapa ni hospitalini. Na kwenye hospitali hii, mama amekuja na mtoto wake ambaye amemshikilia kwenye mikono na daktari ambaye amevalia shati ya nyeupe na surupwenye nyeupe, anampatia chanjo ya mdomo.

Hawa ni vijana. Vijana hawa wanachukua takataka kutoka kwa mazingira ili kusafisha mazingira na kukuza usafi pia. Wanaweka takataka hizi kwenye mipira ya plastiki.

Huyu ni mgonjwa, mgonjwa huyu anadungwa sindano na muuguzi ambaye yuko kando. Na amevalia nguo ya rangi ya samawati na akiwa ameshikilia sindano kwenye mikono yake na glavu akiwa amezivaa.

Hapa ni mahali pa kuoshea mikono na kuna ndoo ambayo ni ya rangi ya samawati yenye mfereji chini yake, ambayo utaoshea mikono kwa kupitia mfereji na maji yamwagike kwenye besheni iliyoko chini ya mfereji huu. Na kando ya besheni hii kuna sabuni.

Huyu ni mgonjwa. Mgonjwa huyu amevalia barakoa na amevalia nguo ya rangi nyekundu. Anadungwa sindano na muuguzi aliye kando yake ambaye amevalia glavu .

Kuna mfereji unatiririka maji na mbele yake kuna mtu anaosha mikono na sabuni kwa kuzugua mikono yake pamoja. Maji hayo yanatiririka chini kwa ndoo.

Huu ni mmea aina ya mhogo. Mmea huu mizizi yake huliwa kama mhogo na una manufaa kwa mwili iliyo na rangi ya kijani kibichi.

Huu ni mmea aina ya mwembe. Mti huu huwa na mazao ya maembe na una matawi ya rangi ya kijani kibichi.